hapa panaonekana pana meza, meza hizi zina matarakilishi ambayo yana watu ambao wameketi chini ambao wanatumia tarakilishi hizi kuingia mtandaoni.

Hapa ni chumbani ambapo panaonekana pana televisheni, pia pana kiti na pahali ambapo mtu anaweza kusomea, pana vitabu vilivyoekwa masehemu hapo juu na pia pana kiti kimoja kilicho kando.

Hii ni chumbani pa malazi . Chumbani hapa pana kitanda kimoja, pia pana mlango mlango uliofungwa. Kitanda hiki kinaonekana kutandazwa vyema kwa njia inayostahili.

Sehemu hapa ni chumbani kwa malazi, chumbani hapa pana kitanda kimoja dirisha moja ambayo dirisha hii imeweza kufunguliwa kitanda pia kimeweza kutandikwa vyema.

Humu hapa ni darasani. Darasani hapa pana viti na meza ambazo wanafunzi huweza kutumia wakati ambapo wapo darasani ili kuweza kuandikia au kuekelea pia vitabu vyao na kuketi.

Ni sehemu ambapo pana watu ambao wanaogelea, pana watu watatu pia panaonekana pana maji ambayo wao wanogelea na maji haya yanaonekana kua ni safi.

Maktabani ambapo kuna watu wanaonekana kuvisoma vitabu. Pana vitabu vingi vilivyo hapa. Vitabu hivi vyote vimepangiliwa kwa njia njema na njia inayofaa.

Hapa ni sehemu maktabani ambapo vitabu haswa uhifadhiwa pia pana meza na viti ambazo wasomaji wa vitabu hivi huweza kuketi na kuvisoma njia ipasavyo.

Hapa ni hospitalini, hospitalini ambapo pana vitanda vitatu, ambavyo wauguzi huweza kulazwa ambao wanaweza kuugua maradhi ambayo yanafaa kushughulikiwa kwa dharura.

Sehemu hapa ni chumbani pa malazi ambapo pana kitanda kimoja. Kitanda hiki kimeweza kutandazwa kwa njia ipasavyo. Chumbani hapa pameweza kupangwa au kupakwa rangi ambayo ni rangi wa kijani kibichi ukutani.

Sehemu hapa ni chumbani pa malazi. Chumbani hapa pana kitanda, kiti, na pia pana meza. Chumba hiki ni kisafi. Kitanda kimeweza kutandikwa kwa njia ipasavyo.

Hii ni uwanjani, ambapo tunapata wachezaji wa michezo, hasa, labda wa kandanda, ambao wameweza kuketi chini na wanaongeleshwa na labda kochi wao.

Chumbani pa malazi, chumbani hapa panaonekana pana vitanda viwili ambapo kitanda kimoja kimegawanyishwa kwa sehemu mbili, sehemu ya juu na sehemu ya chini. Pia dirisha ambalo liko hapa limeweza kufunguliwa ili kuingiza mwangaza.

Sehemu hapa ni darasani. Darasani ambapo wanafunzi huelekea ili waweze kufundishwa. Pana madawati, ambayo wanafunzi huweza kuandikia, na pia viti vyao vya kukalia. Pana ubao mweusi, upande wa mbele.

Hapa ni chumba pa malazi, ambapo pana kitanda kimoja kilicho na sehemu mbili, sehemu ya juu na sehemu ya chini. Vitanda hivyo vimetandikwa vyema, na pia dirisha imeweza kufunguliwa.

Sehemu hapa ni chumba pa malazi. Chumbani hapa pana vitanda viwili, ambapo kitanda cha juu hupandwa kwa kutumia ngazi. Pia pana meza ambalo limo karibu na dirisha amabalo imeweza kufunguliwa.

Sehemu hii ni maktabani ambapo pana vitabu ambavyo watu huja maktabani hapa na kuketi hili kuweza kuvisoma. Pana watu ambao wanasoma vitabu hapa. Pana meza, viti pia wanavyoweza kukalia wakiwa sehemu hii.

Hapa ni chumbani pa malazi ambamo kuna vitanda viwili. Vitanda hivi vimegawanyishwa kwa sehemu mbili. Sehemu ya juu na sehemu ya chini. Vitanda hivi vimetandikwa vyema na vinaonekana ni visafi.

Hii ni sehemu ambayo ni uwanjani. Uwajani hapa panaonekana pana watu wengi ambao wanaweza kucheza mpira au kandanda pana magoli mawili.

Sehemu hii ni chumba cha malazi. Chumba hiki kinaonekana kuwa ni safi. Wanaonekana wenye chumba hiki wameweza kupanga chumba hiki vyema na kutandika vitanda vyao ipasavyo.

Hii ni darasani, darasani ambapo pana madawati ambayo wanafunzi huweza kukalia. Madawati haya yameweza kupangwa vyema darasani hapa. Pia darasa hili linaonekana kuwa ni safi.

Hiki ni chumba cha malazi. Inaonekana pana vitanda vingi vilivyoweza kutandikwa vyema. Vitanda hivi vyote vinaweza kugawanishwa kwa sehemu mbili, moja ambayo ni ya juu na ingine ambayo ni ya chini.

Sehemu hii ni chumba cha malazi. Chumbani hapa ni pasafi. Dirisha imeweza kufunguliwa pia vitanda vimeweza kulainishwa vyema kwa njia ipasavyo.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni maktabani. Maktabani hapa panaonekana pameweza kuwekwa vitabu vingi sana. Vitabu hivi vinaonekana kuwa vimeweza kupangwa vyema. Pia panaonekana pana mtu ambaye anaweza kusoma kitabu kimoja ambacho kiko maktabani.

Hapa ni maktabani, maktabani ambapo pana vitabu vingi vilivyoweza kupangwa vyema. Pana mtu ambaye anatafuta kitabu fulani ili aweze kukisoma.

Sehemu hii ni chumbani pa malazi. Chumbani hapa pameweza kufunguliwa dirisha. Vitanda vilivyo hapa ni vitanda vitatu. Vitanda hivi vyote vimeweza kutandikwa vyema.

Ni sehemu alafu ni ndani ya darasa. Pana madawati ambayo wanafunzi hapa wanaweza kukalia. Pia pana ubao mweusi ambao mwalimu anaweza kuandikia.

Hii ni chumbani pa malazi. Chumbani hapa pana vitanda viwili. Vitanda hivi vinaweza kuonekana vimeweza kutengenezwa vyema. Pana dirisha ambalo limeweza kufunguliwa. Pia pana pahali pa kuweka viatu.

Sehemu hapa panaonekana ni shuleni. Shuleni ambapo ni pa watoto ambao ni walemavu. Watoto hawa wanonekana wanasaidiwa na walimu wao kuweza kusoma. Pana ubao darasani hapa.

Sehemu hii panaonekana pana mwanafunzi. Mwanafunzi huyu anaonekana ni mwenye furaha na ameweza kuketi chini. Mwanafunzi huyu anaweza kuonekana pia ana ulemavu wa kutoona.

Sehemu hii ni sehemu ambapo panaonekana pana watu wanne, wawili ambao ni wanaume na wawili ambao ni wanawake. Pana mmoja ambaye anawaonyesha ishara kwa kutumia mikono yao na wao wanaweza kufanya ishara ile.